Hawa ni wachezaji wa kandanda au mpira wa soka. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa wachezaji wanaoshiriki mchezo huu lakini wako na mahitaji spesheli au mahitaji maalum.

Hili ni darasa la kisasa. Kulingana na dawati zinazopatikana katika darasa hili, kuonyesha kuwa darasa hili ni la chuo kikuu.

Huu ni mlango, mlango huu umefungwa, vilevile katika mlango huu kuna tangazo au ilani, ilani hii inawasihi wanafunzi wasiweze kupitia mlango huu katika kutoka.

Hii ni darasa kulingana na vitu ambavyo vinapatikana katika eneo hili linaonyesha wazi kuwa eneo hili ni darasa. Kulingana na bodi nyeupe na dawati zilizo katika sehemu tofauti tofauti lina dhihirisha wazi kuwa katika eneo hili ni darasa.

Huu ni mlingoti. Mlingoti huu huwa unatumika kupandisha na kushusha bendera. Mlingoti kama huu unaweza patikana katika maeneo kama vile shule au ofisi za serikali.

Hiki ni kituo cha kiafya, kulingana na michoro na maandishi yaliyo katikati ya ukuta, hii inaonyesha kuwa kituo hiki kinatoa huduma za kiafya, vile vile kituo hiki kinapatikana katika nchi ya Uganda, hii inadhihirisha wazi kulingana na bendera inayopatikana katika mojawapo ya ukuta wa jengo hili.

Hii ni broshua au nakali inayoonyesha mahitaji ya msingi ya kibinadamu. Zikiweko mahitaji kama vile kuwa kwa chakula, kupatikana kwa maji, kupatikana kwa nyumba, mavazi, elimu na vilevile huduma za kiafya.

Hawa ni wachezaji kandanda au soka, wachezaji hawa kulingana na jinsi misuli yao ilivyokazwa inaonyesha kuwa wanacheza kwa kujizatiti, wachezaji hawa wanacheza mchezo spesheli wa watu wasiokuwa na mguu mmoja.

Huu ni mlango. Mlango huu unaonyesha kuwa ni wa darasa la kwanza C. Vilevile katika mlango huu kuna jina la mwalimu ambaye ni mwalimu Agnes na ubao ulio katika mlango huu unamkaribisha mwalimu.

Huyu ni mwanariadha,. Mwanariadha huyu ni mkimbiaji kutoka nchi ya Kenya. Kulingana na taaruifa inayotolewa, mwanariadha huyu alialiwa tarehe moja, mwezi wa tatu mwaka wa elfu moja miatisa kenda na nne.

Hili ni darasa kulingana na jinsi vokali za a, b, c na d zililivyopangiliwa na ubao mweupe ulioandikwa kwa rangi nyeusi, unaonyesha kuwa sehemu hii ni sehemu ya kujifunza au sehemu ya kutoa elimu au masomo.

Hiki ni kitabu. Kulingana na michoro na maandishi yanayoelezea aina tofauti tofauti ya usafiri. Inadhihirisha wazi kuwa kitabu hiki ni cha wanafunzi ambao bado ni wachanga.

Eneo hili ni eneo la michezo. Kwa mara mingi, maeneo haya au vitu vinavyopatikana katika eneo hili, yanapatikana katika mashule ya chekechea. Nyuma yake kuna kanisa kuonyesha kuwa shule inayopatikana hapa iko katika au chini ya muongozo wa kanisa.

Hii ni nakala au karatasi la mtihani, kulingana na jinsi ambavyo maswali yamewekwa na usahihishaji wa maswali na majibu , unadhihirisha wazi kuwa nakala hii ni ya mtihani wa kidini.

Huu ni uwanja. Uwanja huu si uwanja tu wa kawaida. Kulingana na taswira na yaliyo katika uwanja huu, unaweza ukasema uwanja huu ni wa serikali maana tunaona mlingoti wa bendera kuashiria kuwa ofisi za kiserikali au stesheni ya polisi inawezakua katika uwanja huu.

Hawa ni wanariadha kulingana na sare walizovaa na bendera waliyobeba. Inadhihirisha kuwa hawa ni wakimbiaji wa nchi au taifa la Kenya. Wanariadha hawa kulingana na maelezo inaonyesha kuwa wana changamoto ya kuona.

Huu ni ubao mweupe. Ubao huu unapatikana katika madarasa. Ubao huu umeandikwa tarehe, mwezi na mwaka. Vilevile ubaoni kuna swali la kidini kuashiria kuwa somo linaloendelea ni somo la kidini.

Huu ni sehemu hususan wa watoto kuchezea haswa watoto wa umri mdogo au wanaoenda shule ya chekechea. Kulingana na rangi zilivyo za kupendeza na mitindo ya uundaji wa vyombo hivi unaonyesha wazi kuwa sehemu hii ni ya watoto wa chekechea.

Hiki ni kibango au bodi cha matangazo ,bodi hii ni ya shuleni ,katika shule hii wanawakumbusha wanafunzi wao kuwa wao ni watu wa kufuata sheria ,wa kufanya kazi kwa umoja, wa kuonyeshana heshima kati ya mmoja na mwingine na mengine mengi.

Huu ni mlango unaopendeza, ulio maridadi, wa rangi ya kahawia na nyekundu. Mlango huu unapatikana katika jengo la shule. Mlango huu ni mlango wa darasa la kidato cha sita cha ambao mwalimu anayesimamia darasa hili anaitwa Bwana Woli.